Jaji mkuu wa mahakama ya upeo nchini ni Bi. Martha Kome. Yeye ndiye pia mkuu wa kitengo cha mahakama zote nchini Kenya. Anashahada ya uanasheria kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Shahada ya uzamili kutoka Chuo Kikuu cha London. Ni mzawa wa jimbo la Meru, kijiji cha Kithiu. Ana umri wa takriban miaka sitini na tano.